Vituo vikubwa vya umeme vimesimama wima chini ya anga la buluu minara ya chuma na nyaya nzito zimeunganishwa kwa mfumo changamano sehemu hii inaonekana kua kituo cha kusambaza umeme.

Nguzo mbili za umeme zimesimama zikibeba waya nyingi. Transfoma ya umeme imewekwa juu ya nguzo hizo. Mandhari ya miti na anga la mawingu yanaoonekana kwa nyuma.

Mtambo mkubwa wa viwanda unaonekana ukitoa moshi mweupe angani. Mabomba makubwa ya chuma yameunganishwa yakielekea kwenye minara mirefu .Hii inaashiria uzalishaji wa nishati au viwanda.

Nguzo kubwa za umeme umesimama kwenye uwanja wenye nyasi nyingi. Mstari mrefu wa nyaya za umeme unaenea angani, zikipita juu ya miti. Anga lina mawingu meupe likionyesha hali ya hewa ya kupendeza.

Mitambo mikubwa na mabomba mengi yamepangwa kwenye kiwanda. Moshi unatoka kwenye baadhi ya mabomba, ukionyesha shughuli za uzalishaji. Barabara na majengo mengi yamezingira eneo hilo.

Nguzo ndefu za umeme zimepangwa kwenye shamba la kijani kibichi. Nyaya ya umeme zimenyooka angani zikipitia mawingu. Milima inaonekana kwa mbali ikiongeza uzuri wa mandhari.

Nguzo ya umeme imejaa waya, ikionyesha miundo mbinu ya mawasiliano tanki kubwa la maji limewekwa juu ya jengo jirani. mandhari ya jengo la kisasa inaonekana kwa mbali.

Mnara mrefu wa umeme umesimama angani, ukiwa na nyaya ndefu zinazonyoosha. Uzio wa waya umepambwa na vichaka vya kijani kibichi. Anga la blue lina mawingu meupe.

Kituo kikubwa cha kuzalisha umeme kimejengwa kati kati ya milima. Moshi inatoka kwenye majengo ukionyesha shughuli za uzalishaji. Barabara na majengo madogo yamezunguka eneo hilo.

Eneo hili linaonekana kuwa gati refu linaloelekea kwenye miundo mikubwa ya viwanda katikati ya maji. Fesi za zambarau zimetanda urefu wote wa gati zikiwasha taa za barabarani.

Tembo wakubwa na wadogo wanasimama pamoja. Tembo mdogo anaonekana akiegemea tembo mkubwa. Ardhi ina udongo mwekundu. Mandhari ina mimea ya kijani.

Tembo mchanga anakunywa maziwa kutoka kwenye chupa kubwa . Akiwa anahudumiwa na mkono wa mtu, maziwa yanamwagika kidogo pembeni. Kuashiria anapenda kunywa. Mandhari ya miti na mimea inaonekana nyuma kuashiria yuko porini au hifathini.

Pundamilia amesimama kwenye nyasi ndefu akitazama mbele. Manyoya yake meusi na meupe yanaonekana wazi. Hali hii inaashiria wanyama porini.

Chumba cha darasa kimejaa wanafunzi waliovalia sare za blue . Watu wazima huenda ni walimu, mmoja amesimama mbele na mwengine nyuma, wakifundisha. Dawati na viti vimepangwa kwa safu.

Ndege wanne weusi na weupe wa aina ya Ibis wamesimama karibu na maji. Nyasi ndefu imefunika kingo za maji. Maji ya ziwa au mto yanaonekana yakitiririka polepole.

Watu wenye koti za usalama wanajitahidi kusafisha eneo lenye taka nyingi. Mlima wa takataka umeenea kwa upana, ukijumuisha mabaki ya majengo.

Mwanaume amesimama mbele ya kibanda chenye pala nyasi, amevaa shati la kahawia na suruali nyeupe, akiwa amenyoosha mikono, mitumba mirefu imezunguka huu ni mtindo wa maisha ya wakijijini.

Watu wanabeba mabati mabovu na mbao zilizovunjika. Majengo yameanguka chini yakionyesha uharibifu mkubwa. Mandhari ya machafuko na uharibifu yanaonekana.

Jengo limeporomoka na vumbi linatanda hewani. Kifaa kikubwa cha ujenzi kinaonekana kikifanya kazi kwenye vifusi. Umati mkubwa wa watu umekusanyika karibu na eneo hilo wakishuhudia tukio hilo.

Mradi mkubwa wa ujenzi unaendelea, na kreni kubwa inamwaga zege, wafanyikazi wamevaa kofia ngumu na wanafanya kazi juu ya muundo wa zege, eneo linaonekana kuwa na maendeleo ya ujenzi.

Watu wenye koti za usalama, wanajitahidi kusafisha eneo lenye taka nyingi. Mlima wa takataka, umeenea kwa upana, ukijumuisha mabaki ya majengo.

Mto unatulia katikati ya misitu minene. Miti mirefu na mimea ya kijani kibichi inazunguka pande zote .Anga la bluu lina mawingu meupe likipamba mandhari.

Watu wenye koti za usalama wanajitahidi kusafisha eneo lenye taka nyingi, mlima wa takataka umenea kwa upana, ukijumuisha mabaki ya majengo, kifaa kubwa cha kuchimbia kimeonekana kwa mbali.

Kundi la watu wamevaa fulana za kijani na wengine nguo za kawaida. Wakisimama karibu na mto wenye maji machafu. Baadhi yao wanaonekana wakishika vitu na miti imezingira eneo hilo. Hali hii inaweza kuashiria shughuli ya usafi wa mazingira.

Watu wengi wamekusanyika karibu na mto wenye mafuriko. Huku baadhi ya nyumba zikionekana zimeharibika. Baadhi yao wanajaribu kupanda juu ya mabaki ya nyumba iliyo bomoka. Hii inaonyesha adhari za maafa ya asili kama mafuriko na juhudi za watu kujiokoa.

Jengo refu la KICC linaonekana likisimama angani, sanamu kubwa imewekwa chini yake upinde wa mvua unapamba anga ukiongeza uzuri wa madhari.

Pala limeonekana likikimbia kwenye nyasi ndefu. Pembe zake ndefu zimeonekana wazi. Mandhari ya nyuma ina nyasi kavu.

Mwanaume ameketi karibu na chupa za maji na vijiko vya manjano. Mto wenye maji machafu unaonekana nyuma yake. Mandhari yanaonyesha hali ya maisha isiyo na maji safi.

Mwanamke ameketi kwenye shuka nyeupe iliyowekwa juu ya nyasi. Anapanga matunda mekundu kwenye sahani ndogo. Mti mkubwa unatoa kivuli. Hii ni mandhari ya pikini.

Wanafunzi kadhaa wamekaa kwenye kompyuta wakionekana kujifunza au kufanya utafiti. Msichana aliye mbele anaonekana kuzungumza na mwenzake huku wakitazama skrini. Hii inaonekana kama darasa la kompyuta, labda shuleni ambapo wanafunzi wanapata elimu ya mtandaoni.

Ngome kadhaa zimesimama kwenye nyasi huku majengo marefu yakionekana kwa mbali. Mandhari ya jiji inajitokeza nyuma ya wanyama hao. Anga lina mawingu meupe likionyesha hali ya hewa ya wastani.

Watoto kadhaa wameketi chini wakila milo yao. Wengi wao wanaonekana wamevalia nguo za kawaida na baadhi yao wakiwa wamebeba sahani ndogo. Nyuma yao ukuta wa buluu unaonekana.

Antelope wawili wamesimama kwenye nyasi ndefu, wakitazama mbele. Nyuma yao, kuna miti mingi ya kijani kibichi. Hii inaashiria mazingira ya asili au hifadhi ya wanyama pori.

Bwawa la maji linaonekana likiwa na rangi ya kahawia. Bomba kubwa la maji limepita juu ya daraja la chuma likiunganishwa pande mbili za bwawa. Miti mingi ya kijani kibichi imezingira eneo hilo likionyesha mazingira ya asili.

Picha mbili zimepangwa kwa upande mmoja, zikionyesha mandhari ya asili, kushoto ndege wawili wametua juu ya mti mkavu, huku mawingu meusi yakionekana angani. Kulia kundi la ndege wadogo wanatafuta chakula kwenye nyasi ndefu ,karibu na maji.

Milima ya takaa za plastiki imeenea kwenye ardhi. Mwanamke anaonekana akichagua taka labda kwa ajili ya kuchakata. Mandhari ya kijani kibichi inaonekana nyuma.

Eneo lenye makazi duni linaonekana, likiwa na nyumba nyingi zilizojengwa kwa mabati na mbao. Mto wenye maji machafu, unapita mbele ya makazi hayo. Watoto wadogo wanaonekana wakicheza karibu na mto. Wakionyesha maisha ya jamii.

Kuna bwawa kubwa lenye maji tulivu likionyesha mandhari ya jiji. Chemi chemi inatoa maji angani ikiongeza uzuri wa eneo hilo. Majengo marefu yamezingira eneo hilo yakionyesha maendeleo ya mjini.

Wapanda mlima watatu wanasaidiana kupanda mlima. Wote wanaonekana kuchoka lakini wanajitahidi kufika kilele. Mandhari ya milima mingine yana anga na mawingu yanaonekana nyuma. Safari hii inaonyesha undugu na ushirikiano kati yao.

Ndege wawili wamesimama kwenye miamba wakionyesha manyoya yao yenye madoadoa. Nyuma yao kuna vichaka vingi vya kijani kibichi. Hii inaonekana kama mazingira ya asili au hifandi ya wanyama.

Watu kadhaa wanajitahidi kusafisha mto uliojaa taka. Wamevalia nguo za kawaida na wameingia ndani ya maji machafu. Miti na mimea iliyokauka inaonekana pembeni mwa mto.

Milima mikubwa ya takataka imeenea kwenye eneo hili. Kuna njia nyembamba katikati ya takataka. Anga linaonekana likiwa na mawingu mazito.

Uwanja mpana wa kijani kibichi umejaa miti na nyasi. Majengo marefu ya jiji yanaonekana kwa mbali. Anga la buluu lina mawingu meupe likipamba mandhari.

Bomba la blue limeunganishwa. Mtu amevaa glovu nyeupe akifanya matengenezo. Ardhi inaonekana kuwa na mchanga.

Magari mengi na mabasi yamejaa barabarani yakionyesha msongamano wa magari. Watu wanatembea kando ya barabara wakienda shughuli zao. Majengo marefu yamezingira eneo hilo yakionyesha maendeleo ya mjini.

Basi dogo la abiria lenye rangi ya njano na rangi nyingine limeegeshwa barabarani. Watu wanapanda na kushuka na majengo marefu yamezingira eneo hilo. Hali hii inaashiria kituo cha usafiri mjini.

Barabara kuu pana inaonekana ikiwa na magari machache yanayopita. Basi la bluu limeegeshwa upande wa kushoto huku mabango ya barabara yakionyesha maelekezo. Anga ni la mawingu likionyesha hali ya hewa ya kawaida.

Lori kubwa la rangi ya njano linaendeshwa barabarani ,chini ya daraja la watembea kwa miguu, la chuma la rangi ya njano. Magari mengine yanaonekana yakipita pande zote mbili za barabara .Anga la blue lina mawingu meupe, likionyesha maandhari ya mazingira ya mjini.

Shughuli nyingi zinaendelea barabarani na mabasi ya abiria yamejipanga. Magari mengi na pikipiki pia yanaonekana pamoja na watu wanaotembea. Majengo marefu yamezingira eneo hilo kuashiria mazingira ya mjini.

Basi la abiria la rangi ya buluu na zambarau limesimama kando ya barabara. Abiria wanaonekana wakishuka au kupanda basi hilo. Watu kadhaa wanatembea kwenye barabara ya miguu iliyo karibu, ikiwemo mwanamke aliyevaa shati la buluu.

Watu wengi wamekusanyika karibu na basi la abiria. Basi lenyewe lina rangi ya blue na kijani. Mandhari ya jengo la jiji inaonekana kwa mbali na miti.

Gari la bluu la abiria linajulikana kama matatu, limesimama barabarani. Watu wanapanda na kushuka kutoka kwenye gari. Majengo marefu na magari mengine yanaonekana kwa nyuma. Namba ya usajili KBX 474E inaonekana mbele.

Basi dogo la abiria lenye rangi ya zambarau na nyeupe limeegeshwa barabarani. Watu wanaonekana wakishuka na kupanda na majengo marefu yamezingira eneo hilo. Hii inaashiria kituo cha usafiri mjini.

Basi dogo la abiria limepaki kando ya barabara likipakia abiria. Watu wanasubiri na kuingia ndani ya basi. Majengo marefu yamezingira eneo hilo yakionyesha shughuli za jiji.

Paneli kubwa la tangazo linaonyesha 2NK sacco Nakuru direct, gari jeupe limeegeshwa mbele ya jengo lenye mabango mengine ,hii inaashiria biashara na huduma za usafiri mjini.

Mabasi ya abiria au matatu yameegeshwa barabarani jijini, yakisubiria au kushusha abiria. Watu wanaonekana wakitembea karibu na magari hayo kuashiria shughuli za usafiri wa umma. Majengo marefu na miti huonekana nyuma yakionyesha mazingira ya mjini.

Barabara pana yenye magari mengi, inaonyesha madaraja mawili ya watembea kwa miguu, yakivuka juu. Upande wa kushoto wa barabara, kuna barabara ndogo na miti.

Treni inaonekana ikisimama karibu na uzio wa chuma ikionyesha mandhari ya nje. Miti iliyokauka na mimea mingine inajitokeza kwa mbali. Watu wachache wanaonekana wakitembea karibu na reli.

Basi la metro trans limesimama likisubiri abiria. Mtu mmoja anatembea karibu na gari hilo na watu wengine wanaonekana kwa umbali. Majengo yanaonekana kwa umbali pamoja na miti.

Van za abiria zimejipanga barabarani. Zikipakia na kushusha abiria. Watu wanasubiri safari, huku bidhaa zikipakiwa juu ya magari. Majengo ya biashara yamezingira eneo hilo. Yakionyesha shughuli za kibiashara.

Abiria wengi wanasubiri mabasi kwenye kituo cha reli. Mabasi mengi yamepaki yakisubiri kuondoka. Ishara ya Pipeline Railways Station inaonekana wazi.

Mabasi mawili yame paki barabarani yaki paki abiria, Abiria wanatembea karibu na mabasi. Majengo marefu yamezingira eneo hilo yakionyesha shuguli za jiji.

Barabara yenye shughuli nyingi imejaa magari na watu. Magari mengi yamepaki kando ya barabara huku mengine yakisonga polepole. Majengo na miti vinapamba mandhari ya jiji.

Basi la City Hoppa limesimama barabarani likipakia abiria. Watu wanasimama kando ya basi wengine wakitembea wakingoja kuingia. Minazi mirefu na majengo yamezingira eneo hilo.

Barabara yenye magari mengi inaonyesha shughuli za jiji. Malori na magari madogo yanasonga polepole kwenye foleni. Majengo ya kisasa yanaonekana yamejengwa kando ya barabara.

Barabara kuu yenye magari mengi, inaonyesha shughuli za jiji. Mabasi na magari madogo yanasafiri kwenye barabara pana. Majengo marefu yamezingira eneo hilo, yakionyesha maendeleo ya mjini.

Basi la abiria limepakia watu, likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Watu wanasimama nje ya basi baadhi wakipanda. Majengo marefu yanaonekana kwa nyuma. Hili ni eneo lenye shughuli nyingi.

Barabara kuu, ina magari mengi yakipita. Trafiki taa nyekundu, zinaonekana zikionyesha magari kusimama. Watu wanavuka barabara. Miti mirefu imezunguka eneo hilo.

Barabara yenye magari mingi inaoonekana. Huku magari yakipita pande zote mbili. Majengo na miti yamezengira barabara. Kuna mabasi na malori barabarani. Angali linaoonekana likiwa na mawingu.

Mitaa yenye shuguli nyingi inaonyesha maandishi ya magari mengine ya uchukuzi yaliyozingirwa na umati wa watu. Majengo marefu yamejipanga kando ya barabara yakionyesha mazingira ya mjini.

Gari la moshi jeupe na jekundu limeegeshwa kwenye reli. Uzio wa chuma lenye umbo wa almasi umewekwa mbele ya treni hiyo. Juu ya reli kuna daraja la chuma la rangi ya blue .

Kuna kundi la watu wakikusanyika chini ya mti mkubwa. Baadhi yao wameshika mabango yenye namba na maandishi, inawezekana wanashiriki katika mkusanyiko au maandamano.

Barabara yenye magari na uzio wa saruji, inaonekana. Gari jeupe linaonekana likiendeshwa. Mabango ya matangazo yameonekana kando ya barabara. Majengo marefu yanaonekana kwa mbali.

Hali halisi jijini, basi la abiria limeegeshwa , kondakta anawaita abiria kwa ishara. Watu wanaendelea na shughuli zao karibu na barabara. Majengo marefu yanaonekana kwa mbali.

Basi la abiria la rangi ya buluu na zambarau limesimama kando ya barabara. Abiria wanaonekana wakishuka au kupanda basi hilo. Watu kadhaa wanatembea kwenye barabara ya miguu ilio karibu.

Basi za abria zinazo fahamika kama matatu zime kusanyika barabarani zenye mabango ya Nakuru City Direct na Kisumu Sacco . Watu wamesimama karibu na matatu wakisubiri au kushuka. Majengo marefu na ishara za barabara zina onekana nyuma, kuashiria ni kituo cha usafiri mjini.

Basi la abiria la METRO TRANS limesimama karibu na barabara likipakia abiria. Watu wanasimama wakiashiria njia wakisubiri usafiri. Majengo marefu na miti vinaunda mandhari ya jiji.

Mabasi kadhaa yameegeshwa barabarani. Baadhi yakiwa yamepambwa kwa michoro ya rangi. Magari mengine, na miti yanaonekana nyuma, yakionyesha mazingira ya mjini. Hii inaonekana kama kituo cha mabasi, au barabara yenye shughuli nyingi.

Magari ya abiria yamepaki barabarani yakipakia na kushusha watu. Watu wanasubiria magari, huku mabango yakioonyesha maeneo ya safari. Majengo marefu yamezingira eneo hilo yakionyesha shughuli nyingi za jiji.

Barabara kuu yenye magari mengi inaonekana ikiwa na shughuli. Daraja la watembea kwa miguu linavuka juu ya barabara, miti na vichaka vinapamba pande zote za barabara.

Umati wa watu na magari yamejaa barabarani kuashiria shughuli nyingi . Mabasi mengi yameegeshwa na watu wanatembea na pikipiki pia zinaonekana . Majengo marefu yamezingira eneo hilo yakionyesha mazingira ya mjini.

Jiji lina shuguli nyingi, magari na watu wamefurika barabarani, mabasi na pikipiki yanaonekana ya kisafiri yakibeba abiria, majengo marefu yanajitokeza kwa mbali, yakionyesha ukuwaji wa mjini.

Gari dogo la abiria limesimama likipakia abiria. Lina mabango juu likionyesha maeneo linakokwenda. Mizigo imepakiwa juu ya paa la gari.

Sehemu ya ndani ya jengo inayoonyesha ngazi za vifaa nyeupe na ngazi nyeusi. Pembeni kuna pipa la buluu na mifuko miwili mikubwa ya takataka iliyowekwa kwenye kikapu kidogo.

Ardhini Kuna mfereji uliokuwa na maji machafu. Mabomba ya kijani yamepitishwa ndani ya mfereji huo. Nyuma, kuna majengo, nguzo za umeme na mzinga ya maji ikionyesha maendeleo ya ujenzi.

Lori la rangi ya samawati linaonekana likiwa na vifaa vya kuchimbia au kuchimba visima juu yake. Mashine hiyo ya rangi ya manjano inaonekana ikiwa imesimama kwenye ardhi ya wazi. Hii inaashiria gari maalum linalotumika kwa kazi mzito na ujenzi au uchimbaji.

Sehemu ya chuma yenye neli nyingi imeonekana. Kuna chombo cha bluu chini ya neli hizo, ukuta mweupe la kijivu unaonekana nyuma.

Maji safi yanatiririka kutoka kwenye bomba kubwa la kahawia. Maji hayo yanaanguka chini kwenye majani ya kijani. Anga la bluu lina mawingu meupe. Hii ni njia ya umwagiliaji.

Kifaa chenye rangi ya buluu kimeunganishwa na mabomba na vali mbalimbali kikiashiria mfumo wa maji. Mabomba hayo yameunganishwa kwenye fremu ya chuma inayong'aa. Kifaa hicho kinaweza kuwa sehemu ya mashine ya kutengeneza barafu au mfumo wa kusafisha maji.

Rafu za bluu zenye chupa za maji zimepangwa vizuri. Jokovu jeusi limewekwa chini ya rafu. Chupa ya maji ya rangi ya pinki imesimama juu ya jokovu.

Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba jeusi yakianguka kwenye sinki jeusi. Chupa ya sabuni ya maji na ua dogo viko kando ya sinki. Mwanga wa jua unaingia kupitia dirisha ukiangazia jikoni.